Kitabu hili linafunza wanafunzi jinsi ya kusoma wamechora picha ya watoto ambao wanakula, wengine wanachota maji, wamechora picha ya madaktari wanaotibu watu, wamechora picha ya mavazi na watoto ambao amesimama, watoto wakiona picha hizi kwenye kitabu wanakuwa na masomo mazuri sana.

Shule hili limejengwa vizuri sana, kuna mahali ambapo watoto wanacheza. Watoto hawa wanaweza chagua kwenye wanataka kucheza. Hapo kando kuna uwanja ambao pia wanaweza kimbia wakitaka kuna pia kanisa hapo kando ya shule.